Hili ni duka la nguo na viatu, lenye mwonekano wa kisasa. Kuna rafu kadhaa zilizojazwa na nguo na viatu, zikiwa zimepangwa vizuri. Taa za kisasa za dari zinag'aa ndani ya duka na sakafu inaonekana kuwa ya mbao. Duka hili linaonekana kuwa tulivu na la kifahari.

Sehemu ya mbele ya duka la nguo la Manix Clothing Store . Dirisha la mbele limepambwa na Mannequins zilizovalia nguo za kisasa ikiwemo jacketi, sweta na suruali. Ndani ya duka kuna nguo zingine zilizopangwa kwa ajili ya wateja.

Ndani ya duka la nguo la kifahari, kuna nguo zimewekwa kwenye rafu na meza. Kwenye mlango, kuna popo aliyevaa shati jeupe na suruali ya kahawia. Nje ya duka, kuna sehemu ya kioo.

Ndani ya duka la nguo, kuna nguo nyingi zimekunjwa na kuwekwa kwenye rafu huku nyingine zimetundikwa kwenye hanger . Nguo hizi ni za kitamaduni za kihindi, zina rangi nyingi na michoro tofauti tofauti.

Ndani ya duka la nguo labda la jeans za levies kama inavyoonekana kwenye bango .Kuna nguo nyingi zilizopagwa kwenye rafu na meza. Kuna pia moneyquins mmoja ameketi amevaa tshati ya pink .

Ndani ya duka la vito, na vifaa vya mitindo, kuna rafu zikiwa zimejaa mikoba, herini, vikuku, na kofia. Vito vimetundikwa kwenye rafu, na kuna mikoba miwili ya rangi nyeusi na kahawia.

Ndani ya duka la nguo, ambapo nguo nyingi zimetundikwa kwenye stendi. Nguo hizo zina rangi na michoro tofauti tofauti. Kuna nguo nyingine zimekunjwa na kuwekwa juu ya rafu. Picha inaonyesha eneo refu la nguo, na mwisho wake kuna watu wamesimama.

Ndani ya duka la nguo. Kuna mwanamtindo wa mannequin amevaa mavazi meusi upande wa kushoto. Katikati kuna raki ya nguo zilizoning'inizwa na muundo wa rangi tofauti. Nyuma ishara inasomeka ithira.

Ndani ya duka la nguo. Kuna safu ndefu za nguo zilizotundikwa kwenye hanger zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Nguo za aina mbalimbali kama vile mashati na blauzi zinaonekana. Rafu nyingine zinaonyesha nguo zilizokunjwa. Duka lina taa nyingi za kisasa na sakafu ni safi.

Ndani ya duka la nguo, kuna safu kadha wa kadha za nguo zilizotundikwa zikiwemo t-shirt za rangi mbali mbali. Nyuma ya nguo hizi kuna mabango na moja limeandikwa as seen on tv . Picha inaonekana kuonyeshana sehemu ya nguo za matangazo. Kuta za duka zinaonekana kuwa za mchanganyiko wa rangi nyeusi na rangi ya mbao

Gari iliofuguliwa, inaonyesha kiti cha dereva na dashibodi . Milango wa dereva na jua la juu liko wazi. Kiti kinaonekana cha ngozi nyeusi. Gari lingine linaonekana nyuma. Picha inaonyesha muundo wa gari ndani kwa undani.

Gari la rangi nyeusi likiwa limeegeshwa kwenye nyasi. Gari hilo lina milango minne na magurudumu yake yana rangi ya fedha na spoki nyeusi. Nyuma ya gari hilo kuna magari mengine na miti inaonekana kwa mbali.

Gari la abiria ndogo jeupe likiwa limeegeshwa barabarani. Gari hilo ni aina ya Toyota na limefungua mlango wa upande. Nambari ya gari inaonekana kwenye sahani ya leseni. Nyuma ya gari kuna miti na majengo.

Gari la kifahari aina ya Mercedes benz G class, likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maoneshano. Rangi ya gari ni nyeusi iliyong'aa. Kwenye nambari ya gari imeandikwa Rawa Auto. Taa za mbele za gari zimewashwa na zinang'aa. Magari mengine yanaonekana nyuma.

Gari ndogo aina ya suzuki alto lenye rangi nyeupe. Gari lina milango miwili kando na limeegeshwa nje. Namba zake za usajili zinaonekana zikianza na KDH nine ninety J.Gari linaonekana kuwa safi na katika hali nzuri.

Treka kubwa ya kusafirisha magari. Trela ina rangi ya bluu. Ina magurudumu mengi na sehemu mbili za juu zinazoinuka. Nyuma kuna jengo la bluu na dirisha kubwa na pia mimea iliyopangwa vizuri. Sehemu ya chini ya picha ina maandishi ya Tetanic vehicle dot com .

Sehemu ya mbele ya mabasi mawili. Moja likiwa la rangi ya njano , na jingine jeupe, ndani ya kiwanda au karakana. Mabasi hayo yanaonekana bado hayajakamilika, kwani hakuna injini au matairi. Basi la mbele lina sehemu nyeusi iliyofunguliwa.

Gari ndogo la zamani, gari lina rangi ya machungwa na magurudumu meusi yenye alama za rangi ya machungwa. Gari linaonekana limeegeshwa nje. Nyuma ya gari, kuna gari jingine la golf na majengo yenye paa ya njano.

Gari la aina ya Toyota Mark X lenye rangi ya fedha. Gari hilo limeegeshwa kwenye lami iliyotegenezwa kwa vigae. Nyuma ya gari, kuna jengo lenye paa jekundu na magari mengine yameegeshwa kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Gari la rangi ya fedha, ambalo linafanana na gari la SUV likiwa limeegeshwa mahali. Mbele ya gari hilo, kuna bampa ndogo ya chuma iliyolinda taa. Gari hili linaonekana lina uchafu labda kutoka kwa matumizi ya barabara chafu au la vumbi.

Pikipiki ya magurudumu matatu iliyojulikana kama tuktuk yenye rangi nyekundu. Pikipiki hiyo inaonekana imechakaa na ina kutu. Imeegeshwa kwenye nyasi na sehemu yake ya juu imefunikwa na matawi ya mti. Inaonekana kama haitumiki tena.

Mtu anayetengeneza au kuuza shanga za kimasaai. Kuna mikufu mingi, bangili na pete za masikioni zilizo na rangi mbalimbali, zikiwa zimetengenezwa kwa shanga. Mtu huyo anaonekana amevaa bangili kubwa yenye rangi nyingi. Hii ni sanaa ya kitamanduni.

Soko la wazi lina meza na sanduku yaliyojaa bidhaa kama vile ndimu na parachichi watu wengi wakiwemo wauzajji na wateja wanaonekana wakizunguka . Soko linaonekana kuwa lenye shughuli nyingi.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna wachuuzi na wateja wengi. Wauzaji wana matunda kama ndizi na machungwa, na mboga. Kuna mabanda mengi yaliyofunikwa na miavuli, ili kujikinga na jua. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya joto.

Hili ni soko la matunda. Upande wa kulia kuna meza iliyojaa matunda mbalimbali, ikiwemo ndizi, maembe na matunda mengine. Muuzaji anaonekana nyuma ya meza. Mandhari ya ndani yanaonekana kuwa na mwanga hafifu na biashara inaendelea kwa utulivu.

Kibanda cha kuuzia matunda, kuna ndizi zimetundikwa juu machungwa yanaonekana kwa wingi chini yake. Pia kuna mananasi na vyakula vingine vya kupika labda maharagwe matunda yanaonekana kuwa bichi na yameiva.

Soko lenye shughuli nyingi, ambapo watu wengi wamekusanyika. Kuna wauzaji na wanunuzi, huku bidhaa mbalimbali kama vile nguo, zikionyeshwa. Mazingira yanaonekana kuwa na pilkapilka nyingi, na picha inaashiria maisha ya kawaida ya soko la mtaani.

Maua mengi, yenye rangi tofauti tofauti. Maua hayo, yamewekwa kwenye ndoo na yanaashiria kuwa, ni kama yamepangwa vile kwa ajili ya kuuza, au kwa ajili ya kuonyeshana.

Bidhaa nyingi za mikono zinazouzwa sokoni. Bidhaa hizo ni pamoja na vito, shanga na vitu vingine vidogo vidogo yenye rangi tofauti tofauti. Mtu mmoja amekaa karibu na bidhaa hizo.

Duka la vitu vya kitamaduni au ufundi. Mwanamke ameketi ndani, akizungukwa na vitu vingi vya mapambo na sanaa. Kuna mikufu, herini, na vitu vingine vinavyoning'inia. Mazingira yanaonyesha utamaduni wa Kiafrika.

Eneo la soko ambapo wamama wamekaa chini wakiuza matunda na mboga. Kuna makreti ya mbao na baadhi ya bidhaa kama nyanya zimetandikwa chini. Eneo hili linaonekana lina uchafu na maji machafu sana.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa moja ikiwa na rangi ya beji na kijivu buluu. Mlango mkuu una nguzo mbili na kuna sehemu ya kuegesha gari zilizofunikwa. Barabara ya kuingilia imejaa vigae vilivyopangwa kwa umbo la miraba. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na nyumba inaonekana kuwa imejengwa vizuri na safi.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi likiwa na rangi ya kijani na nyeupe. Chini ya jengo, kuna ardhi iliyo na udongo na inaonekana kama mahali pa ujenzi. Anga ina mawingu machache na ni ya buluu.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa mbili, ina madirisha makubwa na sehemu ya nje imejaa tiles zenye muundo. Pia kuna mistari ndogo na njia ya gari iliyojengwa kwa mawe ya kuzuia.

Jengo la ghorofa likiwa na ishara kubwa inayosomeka Miale Mabati kwa rangi nyekundu chini. Pia, kuna ishara nyingine juu inayosoma to let na three unit complex . Sehemu ya katikati ya jengo imepakwa rangi ya kijani iliyokolea, huku pande zote zikiwa na rangi ya waridi. Kuna madirisha mengi na anga inaonekana kuwa ya mawingu kidogo.

Jiko la kisasa lenye thamani za rangi nyeusi na za kijivu, kuna sinki mbili ,jiko la gesi na kofia ya moshi ,dirisha kubwa na refu linafunika upande mmoja wa ukuta likitoa mwanga wa kutosha, jikoni inaonekana kuwa safi na limetulia.

Nyumba kubwa ya ghorofa iliyo katika hatua ya ujenzi. Paa la nyumba ina rangi ya kahawia na kuta za nje bado hazijamaliziwa. Mazingira ya nyumba yanaonekana kuwa na udongo ,mawe na vichaka vidogo kuashiria kuwa ujenzi bado unaendelea.

Majengo mawili marefu ya gorofa yenye rangi ya kahawia. Kila jengo lina balconies nyingi, mbele ya majengo haya kuna ua mfupi na gate jeusi. Majengo haya yamejengwa katika eneo lenye mimea.

Jengo la ghorofa. Inaonekana kama jengo la biashara au makazi. Kuna bango kubwa lenye maandishi to let juu likionyeshana namba ya simu. Kando ya jengo hilo, kuna bango jingine refu lenye maandishi Omega Mabati.

Nyumba ya ghorofa yenye rangi ya njano na kijivu. Nyumba ina balkoni ndogo, na kuna dirisha kubwa lenye umbo la duara juu. Sehemu ya mbele ya nyumba kuna ua au bustani ndogo, na viti vyeupe vikiwa vimepangwa. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na anga ina mawingu kidogo.

Jengo la ghorofa lina rangi ya sambarau na ukuta za matofali. Kuna bango kubwa lenye To Lent bedsitters ikionyesha vyumba vinavyo kodishwa, Pia kuna bango mengi vya biashara na makaniza. Kando la jengo hilo kuna miavuli mbili mweyekundu.

Jengo la ghorofa, ambalo linaonekana ni makazi ya watu. Jengo lina rangi ya kahawia na mistari mwekundu. Ghorofa lina balkoni nyingi kwenye kila ghorofa, na madirisha makubwa. Juu ya jengo jina, "Northrest View", limeandikwa. Hali ya hewa inaonekana kua ya jua, na anga ni blue .

Mandhari ya jiji lenye majengo mengi kuna majengo marefu na chini kuna majengo mafupi, majengo yamejengwa karibu juu kuna anga lenye mawingu huu unaweza kuwa muonekano wa jiji la Nairobi.

Sehemu ya duka kubwa haswa sehemu ya samaki inayojulikana kama Fishmonger . Kuna kaunta ndefu ambapo samaki huwekwa na bango lenye picha ya samaki na maelezo ya we proudly support local fishing . Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri.

Sehemu ndani ya duka kubwa haswa sehemu ya bidhaa zilizopangwa kwenye rafu ndefu, bidhaa nyingi zikiwemo biskuti za nafaka au vitafunio zimepangwa vizuri kwenye rafu ,njia kati ya rafu inaonekana wazi na inaelekea hadi mwisho wa duka ambapo kuna mtu anayeonekana kwa mbali, taa nyingi huangaza sehemu hii.

Ndani ya duka au duka kubwa, inaonyeshwa sehemu ya pombe. Kuna rafu mbili ndefu zilizojaa chupa za pombe za aina nyingi kama mvinyo, whiskey na beer . Kwenye rafu kuna ishara za bei za rangi nyekundu na njano.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa hasa sehemu ya mboga , tunaona aina mbalimbali za mizizi za viazi kama vile viazi vitamu, viazi vikuu na muhogo zikiwa zimepangwa kwenye trey ,kuna pia bidhaa nyingine kama vitunguu na labda matunda bei pia zinaonekana kwenye ishara ndogo zilizowekwa juu ya bidhaa wateja na wafanyakazi pia wanaonekana nyuma.

Ndani ya duka kubwa hasa sehemu ya bidhaa za maziwa. Tunaona rafu ndefu zikiwa zimepangwa kwa bidhaa mbalimbali zikiwemo pakiti za maziwa ya kiowevu. Bidhaa hizo zimepangwa kwa rangi tofauti na kufanya iwe rahisi kutofautisha. Aina mbalimbali za bidhaa zinaonekana zimepangwa vizuri na duka linaonekana kuwa na bidhaa nyingi.

Duka kubwa au duka la jumla yaani supermarket. Kuna bidhaa mbalimbali ikiwemo mikate iliyopangwa kwenye rafu na stedi maalum. Njia za kutembea ndani ya duka zimepangwa vizuri na kuna mwanga wa kutosha.

Mlango wa kuingilia wa duka kubwa la Carrefour. Juu ya mlango, kuna bango kubwa lenye nembo ya Carrefour na maneno welcome to Carrefour. Ndani ya duka kuna safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Pia kuna mabango mengi ya matangazo ya punguzo la bei yaliyowekwa juu ya njia kuu za duka. Watu wachache wanaonekana ndani.

Sehemu ya ndani ya duka la kahawa. Kuna counter ya kuuzia vyakula iliyo na kioo kinachoonyesha keki au mikate. Kwa nyuma, kuna alama inayoonekana kama cafe naivas. Kuna viti na meza pia, na taa zinaning'inia juu.

Ndani ya duka kubwa la supermarket , kuna rafu nyingi zikiwa na bidhaa mbalimbali na wateja wachache wanaonekana wakitembea na mikokoteni ya mnunuzi. Alama za bei zimetundikwa juu ya rafu. Picha inaonyesha eneo kubwa na safi la duka.